Soko lenye pilkapilka limejaa wanunuzi na wauzaji huku tomato zilizoiva zikiwa zimewekwa kwenye masanduku ya mbao. Hali inayoonyesha shughuli hai ya biashara ya mazao ya kilimo inayochochea uchumi wa kila siku wa wa wananchi.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya zinaonyesha mzunguko wa fedha unaoendeshwa kupitia huduma za kifedha kama benki, miamala ya kidijitali na mikopo midogo ambazo zimechangia kuimarika kwa uchumi wa wananchi na kukuza ujumuishaji wa kifedha katika jamii.

Duka dogo la mpesa limefunguliwa pembezoni mwa barabara, ndani yake likiwa na friji linalohifadhi yogati, chupa za maji baridi na maziwa. Hali inayoonyesha mchanganyiko wa huduma za kifedha na mahitaji ya kila siku katika mazingira ya biashara ndogondogo mjini.

Sarafu za shilingi ishirini na za shilingi kumi ni sehemu ya mzunguko rasmi wa fedha, ambapo huduma za kifedha kama benki, walipa kwa simu, na huduma za kuweka na kutoa pesa, huchangia usalama na ufanisi wa matumizi ya fedha taslimu. Huku taasisi za kifedha zikihamasisha ujumuishaji wa wananchi wote katika mfumo wa kiuchumi.

Maandishi yanaashiria uwepo wa huduma za bima ya afya ambazo ni sehemu muhimu ya sekta ya huduma za kifedha. Kupitia taasisi kama hizo wananchi hupata ulinzi wa kifedha dhidi ya gharama za matibabu na hivyo kuimarisha ustawi wao kiafya na kiuchumi.

Mafungu ya nyanya, tango, viazi vitamu, limau, karoti na pilipili ni ushahidi wa mchango wa huduma za kifedha kama mikopo kwa wakulima, malipo ya kidijitali, na bima ya mazao, ambazo zimewawezesha wakulima kuongeza uzalishaji na kuwafikia wateja kwa urahisi zaidi.

Katika soko lenye bidhaa kama vitunguu nyanya, viazi, hoho, dania, tango na vinginevyo, wafanyabiashara wanatumia huduma za kifedha kama malipo ya kidijitali, akaunti za benki na mikopo midogo, ili kurahisisha biashara zao, kuongeza mtaji na kukuza uchumi wa jamii kwa ujumla.

Katika duka dogo la nguo za mtumba, zimepangwa kwa ustadi kwenye wavu na vibao vya mbao. Hii ni biashara ndogo inayoonyesha juhudi za wananchi kujitegemea kiuchumi kupitia huduma za kifedha kama mikopo midogo, akiba na bima ya biashara. Wafanya biashara kama hawa wanawezeshwa kukuza mitaji yao na kuimarisha maisha yao ya kila siku.

Masanduku ya nyanya zilizoiva yamewekwa tayari kwa usafirishaji ikionyesha matunda ya jitihada za wakulima wanaonufaika na mikopo na huduma za kifedha zinazowezesha kuongeza uzalishaji na kufanikisha biashara endelezi.

Soko lenye pilkapilka limejaa wanunuzi na wauzaji kila mmoja akionekana kuhangaika kutafuta bidhaa alizozifuata sokoni, hali inayoonyesha shughuli hai ya biashara ya mazao ya kilimo inayochochea uchumi wa kila siku ya wananchi.

Magari mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika mstari kwenye eneo la mauzo. Hali inayoonyesha shughuli za kibiashara na jinsi sekta ya magari inavyoendelea kuchangia uchumi wa mjini.

Duka dogo la M-PESA limejengwa kwa njia rahisi pembezoni mwa barabara. Ndani yake kukiwa kumejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile vitafunwa na bidhaa ndogondogo za nyumbani, hali inayoonyesha ubunifu wa biashara mseto katika maeneo haya.

Soko lenye pilka pilka imejaa mazao ya aina mbalimbali kama parachichi ,nanasi, ndizi, machungwa na mengineo ,hali inayoashiria biashara ya mazao ya kilimo inayochochea uchumi wa kila siku wa wanainchi.

Mtu ameshika noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo ni za toleo la kisasa zenye rangi angavu na alama za kiusalama zinazoangaza chini ya mwanga. Ishara ya thamani ya matumizi ya fedha katika maisha ya kila siku.

Maandishi haya yanahamasisha waendeshaji wa bodaboda kupata bima popote walipo. Huduma za kifedha zinazowalinda dhidi ya hatari kazini huku zikiwawezesha kujiendeshea maisha kwa usalama na uhakika wa kifedha.

Maandishi yanayohusu bima ya afya yanayoonyesha umuhimu wa huduma za kifedha katika kuhakikisha upatikanaji wa matibabu bora kwa watu. Ambapo serikali ina taasisi za bima zinachangia katika kuimarisha usalama wa kifedha na afya 𝑦𝑎 wananchi kupitia mikakati ya bima za afya.

Duka la bidhaa za maziwa, Ice cream na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Inaonyesha ukuaji wa biashara ndogo ndogo zinazochochewa na upatikanaji wa huduma za kifedha kama mikopo midogo, malipo ya kidijitali na huduma za bima. Huduma hizi huwasaidia wafanyabiashara kuendesha shughuli zao kwa ufanisi, kukuza mitajio na kuongeza ajira katika jamii.

Duka dogo la M-PESA limefunguliwa pembezoni mwa barabara ndani yake likiwa na friji linalohifadhi yogati, chupa za maji baridi na maziwa, hali inayoonyesha mchanganyiko wa huduma za kifedha na mahitaji ya kila siku katika mazingira ya biashara ndogo ndogo mjini.

Kadi ya bima imeandikwa kwa maandishi rasmi ikionyesha nambari ya usajili na maelezo ya kampuni ya bima. Ikiwa ni ishara ya ulinzi wa kiafya au kifedha unaotolewa kwa mtenja kupitia mpango rasmi wa bima.

Mtu akiwa anazishika noti za shilingi elfu moja za Kenya kwa mikono yake miwili akijiandaa kuzifunga pamoja. Noti hizo ni za toleo la kisasa zenya rangi angavu na alama za kiusalama zinazoangaza chini ya mwanga ishara ya dhamani na matumizi ya fedha katika maisha ya kila siku.

Duka la maleso na vitenge linalovutia wateja kwa rangi na mitindo mbalimbali, ni mfano wa biashara ndogo ndogo zinazokuwa kwa msaada wa huduma za kifedha kama mikopo midogo, na huduma za kujipatia mitaji kupitia taasisi za fedha. Hatua inayowawezesha wajasiriamali kujiendeleza na kuchangia uchumi wa jamii.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya zinaakisi thamani ya mzunguko wa fedha ambapo huduma za kifedha kama benki, walipa wa simu, na taasisi za mikopo, huwezesha usalama, uhifadhi, na usimamizi bora wa pesa. Jambo linalochangia ustawi wa kifedha kwa wananchi na biashara ndogo ndogo.

Magari mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio katika mstari kwenye eneo la mauzo hali inayoonyesha shughuli za kibiashara na jinsi sekta ya magari inavyoendelea kuchangia uchumi wa mjini.

Duka la bidhaa za maziwa ni matokeo ya huduma za kifedha kama mikopo midogo, ambazo zimewawezesha wajasirimali kuanzisha na kukuza biashara zinazochangia lishe bora na uchumi wa jamii.

Duka dogo la Mpesa, ambalo ndani yake kuna ndizi zinazouzwa, linaonyesha jinsi huduma za kifedha zimeunganishwa na biashara za ndogo ndogo, kurahisisha mnyamala wa kila siku, kuongeza usalama wa mapato, na kuwawezesha wajasiriamali kukuza biashara zao katika ngazi ya jamii.

Duka dogo la M-pesa limejengwa kwa njia rahisi pembezoni kwa barabara. Ndani yake kukiwa kumejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile; vitafuno na bidhaa ndogo ndogo za nyumbani. Hali inayoonyesha ubunifu wa biashara mseto katika maeneo ya miji pia vijijini.

Meza imepangwa kwa ustadi kwa karoti, tango na hoho safi, huku pembeni kukiwa na ndoo zilizojaa viazi. Mandhari inayodhihirisha juhudi za wakulima wadogo wanaonufaika na huduma za kifedha kama mikopo ya kilimo na malipo ya kidijitali, ili kuboresha mavuno yao na kufikisha mazao sokoni kwa ufanisi zaidi.

Katika soko lenye pilikapilika na nguo za mitumba, watu wanachagua kwa makini mavazi yanayowafaa huku baadhi yao wakitumia huduma za kifedha kama malipo ya kidijitali na mikopo midogo kutoka kwa taasisi za fedha ndogo. Jambo linaloonyesha mabadiliko katika matumizi ya teknolojia na ujumuishaji wa kifedha katika biashara ndogondogo.

Soko lenye pilka pilka limejaa wanunuzi na wauzaji, kila mmoja akihangaikia bidhaa zilizo pangwa kama; sukuma wiki, nyanya zilizo iva, ndizi na machungwa. Hali inayoonyesha shughuli hai ya biashara ya mazao ya kilimo, inayochochea uchumi wa kila siku wa wananchi

Kibanda kinachouza ndizi, machungwa, matunda, viazi tamu, mananasi na mengineyo ni mfano wa biashara ndogo inayonufaika na huduma za kifedha kama vikundi vya kuweka na kukopa, au benki za jamii, ambazo huwapa wajasiriamali mitaji ya kuendeleza shughuli zao na kuongeza kipato cha familia.

Magari mbalimbali ya mipango kwa mpangilio mzuri katika mstari kwenye eneo la mauzo, hali inayoonyesha shughuli za kibiashara na jinsi sekta ya magari inavyoendelea kuchsangia uchumi wa mjini.

Kadi ya bima ya makazi ni mfano wa huduma za kifedha zinazolinda nyumba dhidi ya majanga kama moto, wizi au mafuriko ,ikimpa mmilika uhakika wa usalama wa mali na msaada wa kifedha wakati wa dharura.

Katika soko lenye viazi, mahindi, karoti, nyanya, ndizi, limau na hoho, wafanyibiashara wanafaidika na huduma za kifedha kama malipo ya simu, mikopo midogo na bima ya biashara, hatua inayoashisisha shughuli za kibiashara na kuongeza usalama wa mapato yao.

Duka dogo la MPESA linatoa huduma muhimu za kifedha kama vile kutuma na kupokea pesa ,malipo ya deni na huduma za mikopo. Huduma hizi za kifedha za kidijitali zinasaidia kuimarisha uchumi wa biashara ndogo ndogo, kuboresha upatikanaji wa huduma za kifedha na kuongeza urahisi kwa wananchi.

Katika buchari iliyo 𝑛𝑎 nyama zilizoning'inizwa hadharani na nyingine kuhifadhiwa kwenye jokofu, huduma za kifedha kama mikopo midogo na malipo ya kidijitali zimekuwa nguzo muhimu kwa wamiliki wa biashara hizi. Huku taasisi za kifedha zikiendelea kuwawezesha wafanyabiashara wadogo kuongeza mitaji, na kuboresha miundombinu ya kuhifadhia bidhaa.

Bunda la matunda mbalimbali yaliyoiva vizuri ikiwemo matikiti maji makubwa yenye rangi ya kijani, maembe mabichi, na matunda mengineyo. Rangi zake angavu na mpangilio wake wa kuvutia unakisi wingi wa mazao ya asili na uzuri wa lishe ya kiafrika.

Duka la nguo mpya za kike linakua kwa kasi likihudumia wateja mbalimbali kwa mavazi ya kisasa na maridadi. Kupitia huduma za kifedha kama mikopo na malipo kwa njia za kidijitali, wafanyibiashara wanapata msaada wa kuinua biashara zao huku wateja wakifurahia urahisi wa manunuzi na usalama wa malipo.

Magari aina mbalimbali yamepangwa kwa mtiririko mzuri kila mmoja likinyaa kwa mvuto kana kwamba hayapo tayari kuuzwa. Mandhari hii si tu ishara ya chaguo bali pia yawezekana kwa huduma sahihi za kifedha kama mikopo ya magari bima na ushauri wa kifedha. Ndoto ya kumiliki gari haitakiwi kubaki kuwa ndoto tu, inaweza kuwa hatua ya kweli kuelekea uhuru wa kifedha na maendeleo ya mtu binafsi.

Kuanzia noti ya hamsini hadi elfu moja. Fedha hizi zinaonyesha muhimu wa huduma za kifedha fedha katika jumuishi, zinazowezesha kila mkenya kuweka akiba kupata mikopo na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa taifa.

Katika sehemu ya wazi magari yamepangwa kwa mpangiliuo maalum, ishara ya shughuli za kiuchumi zinazochochewa na upatikanaji wa huduma za kifedha zinazorahisisha ununuzi, usafishirishaji wa bidhaa, na uwekezaji katika sekta ya usafiri wa kisasa.

Magari mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika mstari kwenye eneo la mauzo, hali inayoonyesha shughuli za kibiashara na jinsi sekta ya magari inavyoendelea kuchangia uchumi wa mjini.

Noti za zamani za shilingi elfu moja zinaakisi mabadiliko katika mfumo wa kifedha ambapo taasisi za fedha zimesaidia kuhamasisha matumizi ya fedha salama na huduma za kielektroniki. Hatua inayolenga kuboresha kuongeza usalama wa miamala kuongeza udumishaji wa kifedha kwa wananchi.

Maandishi yanawakilisha huduma muhimu za kifedha zinazolenga kuwapa wamiliki wa pikipiki kinga dhidi ya majanga yasiyotarajiwa. Huku wakichangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza usalama wa mali binafsi ,kupunguza mzigo wa kifedha kwa wahusika na kuongeza uaminifu wa sekta ya usafiri wa pikipiki katika jamii.

Soko lenye pilikapilika, meza zimejaa ndizi, maembe, mananasi na matufaha yaliyojaa rangi na mvuto. Wateja wanachagua kwa makini wakilinganisha bei na ubora. Kama ilivyo katika soko hili ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kifedha. Unahitaji kuchagua huduma sahihi iwe ni mikopo akiba au bima. Uamuzi wa leo hujenga usalama wa kesho.

Soko dogo limepambwa kwa viatu vya shanga vilivyotengenezwa kwa ustadi wa mikono. Rangi mbalimbali ziking'aa juu ya kila jozi, hali inayoonyesha utamaduni wa kazi za mikono na ubunifu wa kisanaa ndani ya jamii.

Magari yaliyopangwa katika sehemu wazi ya mauzo yanaakisi ukuaji wa biashara ya magari, ambapo huduma za kifedha kama mikopo ya magari, bima, na malipo kwa njia za kidijitali, huwasaidia wateja kumiliki vyombo vya usafiri kwa urahisi. Huku taasisi za kifedha zikichangia ukuaji wa uchumi kupitia sekta hii muhimu.

Noti mbili za zamani za shilingi elfu moja za Kenya, ni ishara ya mabadiliko katika sekta ya fedha, ambapo taasisi za kifedha zimekuwa zikiendeleza matumizi ya sarafu mpya na huduma za kidijitali ili kuimarisha usalama wa miamala na kuongeza upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wananchi wote.

Katika soko lenye shughli nyingi wauzaji na wanunuzi wa bidhaa kama nyanya, vitunguu, ndizi, mahindi, sukuma, kabichi, viazi, wanatumia huduma za kifedha za kisasa kama malipo ya kielektroniki na mikopo midogo. Hatua inayochochea ukuaji wa biashara ndogo ndogo na kuboresha mzunguko wa uchumi wa kila siku.

Magari mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika mstari kwenye eneo la mauzo. Hali inayoonyesha shughuli za kibiashara na jinsi sekta ya magari inavyoendelea kuchangia uchumi wa mjini.

Vitunguu vilivyo fungwa kwa makundi na kuwekwa ndani ya gari vinaashiria biashara ya kilimo inayopanuka kwa kasi. Kupitia huduma za kifedha kama mikopo kwa wakulima na malipo ya kijiditali wakulima na wauzaji wanawezeshwa kukuza mitaji yao kuboresha usambazaji na kuongeza faida katika mnyororo wa dhamani wa mazao.

Noti mbili za zamani za shilingi mia tano zinazowakilisha historia ya kifedha ya taifa zinatoa taswira mabadiliko katika mfumo wa sarafu. Ambapo taasisi za kifedha zimeendelea kuboresha huduma zao kwa kusisitiza matumizi ya malipo ya kielektroniki, na elimu ya fedha kwa umma.

Gari lililobeba magari mengine linaonyesha uwekezaji mkubwa katika biashara ya usafirishaji wa magari. Jambo linaloangazia nafasi ya huduma za kifedha kama mikopo ya biashara, bima, na huduma za benki katika kuwezesha wafanyabiashara kukuza mitaji na kuendesha shughuli zao kwa ufanisi na usalama.

Katika soko yenye bidhaa mbali mbali kama nyanya, vitunguu, hoho, tangu, dhania, limau na vinginevyo. Wafanya biashara waatumia huduma za kifedha kama malipo kwa njia ya simu, mikoko midogo na huduma za bima. Hali inayorahisisha biashara, kukuza mitaji na kuongeza mapato yao ya kila siku.

Katika duka dogo la viatu vya mtumba, rafu zimejaa viatu vya aina mbali mbali, kwanzia buti hadi raba. Hii ni ishara ya juhudi za mjasiriamali anayejiendeleza kupitia biashara ndogo ndogo kwa msaada wa huduma za kifedha kama mikopo midogo, akiba na bima ya biashara. Wafanya biashara kama hawa wanawezeshwa kukuza mitaji, kuongezea bidhaa na kufikia mafanikio ya kifedha hatua kwa hatua.

Yakiwayamepangwa kwa mvuto wa kibiashara ndani ya jumba la kisasa, magari ya kila aina yanang'aa chini ya mwanga hafifu yakisubiri wateja wanaotumia huduma za kifedha kama mikopo nafuu na bima ya kina kufanikisha ndoto yao ya umiliki bila mzigo wa papo kwa papo.

Bunda la noti za shilingi elfu moja linaashiria mzunguko wa fedha muhimu katika huduma za kifedha, ikiwa ni sehemu ya mkusanyiko wa malipo, mikopo na shughuli za benki zinazosaidia kukuza uchumi wa watu binafsi na biashara ndogo ndogo.

Noti za zamani za shilingi elfu moja za Kenya ni kumbukumbu muhimu ya historia ya mfumo wa fedha wa taifa. Benki Kuu ya Kenya kwa kushirikiana na serikali husimamia mabadiliko ya sarafu ili kuhakikisha usalama wa fedha, uthabiti wa uchumi na utambulisho wa kitaifa kupitia miundo ya noti na sarafu.

Gari maalum la kubebea magari mengine limejaa magari mapya, jambo jambo linalodhihirisha mchango mkubwa wa huduma za kifedha kama mikopo ya biashara na bima katika kuwezesha usambazaji wa viombo vya usafiri kwa usalama na ufanisi.